Mwanamke mmoja ambaye ameketi pale ameinama huku akitoa kamba ya ndizi. Anatoa kamba ya ndizi akiweka sufuria. Yeye mwanamke akiwa katikati la shamba la ndizi hizo.

Ng'ombe hawa wakiwa rangi tofauti tofauti wakikula nyasi. Kuna mwanaume mmoja ambaye anapita pale kuhakikisha kuwa ng'ombe hawa wamekula nyasi ama wamepata chakula vizuri ipasavyo wote wakipata chakula sawa.

Ndizi hii moja ambayo imeiva ikiwa pale imewekwa katikati ya barabara, ikiwa huenda hii ndizi itatumika kukula nyumbani ama mwenyewe akachukua soko akauze.

Hapa ni soko ambapo kuna matunda tofauti tofauti ambayo huenda mkulima ameileta hapa soko ili aweze. Pale kuna ndizi ambazo zimefungwa alafu kando yake kuna nyanya na karoti.

Mwanaume huyu akiwa ameinama huku akikama ng'ombe, kuna ng'ombe wawili mmoja akiwa amefunga na kamba mguu yake akikama ng'ombe kuhakikisha kua maziwa imeingia katika iyo ndoo ya ranfi nyeupe.

Pale ni Lori nyukundu Lori kubwa ambaye anapepa magari tafauti tafauti iliyo na rangi tafauti tafauti , hii ni Lori ambaye upepa magari inaweza kuwa inatoka kutengenesewa ama inatoka inatoka kutoka nchi ingine , imapepa haya magari hadi pale kwa soko ambapo Iko tayari kuuzwa.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo ndizi mimea za ndizi zikiwa zimeiva mkulima mwenyewe anakuja anachukua, pale kuna ndizi moja ambaye imeiva ikiwa tayari kuikatwa.

Hapa ni soko la ndizi ambapo kuna wamama wawili; wakiwa kila mtu akiwa na ndizi lake katika kibanda yake. Ndizi hizi zikiwa mingi zikiwa zimepangwa kwa laini aina inayovutia.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe na amevaa kofia lake akiwa pale akipima kitu kutoka kwa glasi lake. Pale kando tena kuna mwanaume ambaye amekaa huko nyuma kwa mlango.

Hapa kuna mama moja ambao amevaa shati lake nyeusi akiwa amesimama mbele ya ndizi na nyumba yake pia amesimama katikati ya shamba la ndizi akiwa anapika picha, picha zake ziko sawa zimeiva.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa akipanga ndizi hizo. Ndizi zikiwa za zikiwa mingi akiwa ameipanga katika gunia yake nyeupe.

Mwanamke huyo mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe. Kando yake kuna sufuria ambayo anaibadilisha maziwa alafu pale nyuma kuna mwanaume pia ambaye amesimama.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama katikati ya gari yake nyeupe, kama anamwaga maziwa kutoka ndoo akieka pale ndani kwa ndoo ambazo amezipanga kwa laini.

ndizi hizi ambazo zimekatwa sikuwemo pale iwenda iko katika shamba la ndizi isikiwa tayari kupelekwa pale kwa soko ili waweze kuuza hama wakachukue nyumbani.

Ndizi hapa ni shamba la ndizi ambaye kuna ndizi ambazo zimeiva katika hiyo shamba, ikiwa ni ndizi mbili zimeiva alafu kando yake kuna moja zikiwa tayari ili waweze kuiva.

Dawa hizi zikiwa zimewekwa katika meza, hizi dawa zikiwa tofauti zkiwa rangi tofauti maanake, inaponya dawa magonjwa iliyo mwili, tofautitofauti.

Inaweza kuwa amepata ajali maanake pale amewekewa pandeji katika kichwa yake. Yeye amelala kwa kitanda ya hospitali akiwa anangoja daktari afike ili ampee dawa. Yeye ameshika shati lake alafu akawekelea kichwa lake kama pilo.

Haya ni mitungi ya maziwa, maziwa ambayo imebebwa pale, hapo kuna mwanaume mmoja amevaa koti lake nyeupe pia anaweza kuwa yeye ndiye anapima maziwa. Halafu tena kuna mwingine hapo anaandika, anaandika lita kwa kila mtungi ambayo maziwa imebebwa.

Ngombe hawa watatu wawili wakiwa wamelala pale kwa rangi yao nyeusi wamelala katika nyasi alafu kando yake kuna ngombe moja ambayo imesimama.

Mwanaume mmoja ambaye pale ameshika glasses ama ana mwaga maziwa kueka sufuria yeye akiwa pale alafu kando yake kuna tena chupa mbili za maziwa yakiwa tayari kuweka hiyo sufuria.

Wanawake hawa wawili mwanamke mmoja akiwa ameinama kama ameshika mgongo wake, alafu kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye anamueka maziwa. Hawa wakiwa wanamwaga maziwa wanapima.

Ng'ombe wakiwa kuna wenye wamelala na wengine wamesimama ,pale kando kuna Ng'ombe moja nyeusi ambaye amesimama. Alafu hapa katika nyasi wamelalia.

Hapa ni chumba la mtu ambayo wanatuonyesha mabati kwa rangi yake nyeupe alafu pale kuna shamba la ndizi ikiwa mimea hasa. Hapa tena kuna tuonyesha kuna mabati moja.

Ngombe hawa wakiwa wa rangi tofauti togauti wakikula nyazi. Pale kuna mwanaume moja ambaye ameinama huku akihakikisha kuwa ngombe hawa wamepata nyasi zinazo fanana.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama, huku akikama ng'ombe , ng'ombe hii ambayo ameifunga kamba mguu yake, anakama ng'ombe kwa kuweka maziwa katika hio ndoo yake.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati ya ndizi. Hizi ndizi zikiwa zimetoka kupandwa maanake bado ni ndogo. Mwanaume mmoja ambaye amesimama pale.

Wanaume hawa watatu, mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe kama ameshika chupa ya maziwa akimwaga pale katika sufuria. Kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa koti lake nyekundu akiwa ametoa mtungi kutoka hiyo lori.

Hapa ni shamba la ndizi, ambapo hapo kuna ndizi ambazo zimeiva zikiwa tayari kukatwa. Hizi ndizi ikiwemo pale, ikiwa tayari hizo tatu kukatwa kupelekwa soko.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama pale kama ameweka mkono yake katika hiyo mashini. Mbele yake kuna ndizi mingi ambazo zimeiva ambazo ameweka katika gunia hii nyeupe. Kando yake pia kuna mwanaume amesimama.

Hapa ni shamba la ndizi ambapo ikiwa kuna maji halafu pale ikiwa nini zao zikiwa kwa rangi nyekundu.

Kina mama hawa wakiwa ni wakulima wameleta ndizi, ndizi zikiwa mingi wameipanga wote, alafu kuna wenye wameweza gunia, wamevalia gunia ile wakiwa wanangoja lori ifike iliwaweze kuwauzia.

Ndizi hizi tatu zikiwa zimekatwa na ikawekwa kando ya shamba. Pale ni shamba la ndizi halafu pale kuna ukuta kwa rangi yake nyeupe. Ikiwa hizi ndizi zimekatwa.

Ndizi hizi ambazo ziko karibu kubadilisha rangi, ikiwa katika shamba hiyo ya ndizi. Pale bado haijakatwa, ikiwa tayari kuikatwa ili mkulima aweze kuichukua soko.

Hapa ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zikiwa zimekuwa refu na ndizi zikiwa zimepangwa kwa laini. Ndizi hizi zikiwa tayari ikiwa sawa ukaridaji .

Hapa ni shamba la ndizi, ndizi hio ikiwa bado kuna wanaume ambao, kuna mwanaume ameinama akiwa yeye ndiye anapanda hio ndizi, alafu kuna wengine wamesimama pale akiwa anawaangalia.

Huyu ni mama ambaye amevaa shati lake nyeupe alafu ameshika liti au mtungi ya maziwa, akiwa anamwaga maziwa yake pale ndani.

Ng'ombe hawa wakiwa rangi tofauti tofauti ikiwemo wakikula nyasi, kuna mwanaume mmoja ambaye anapita pale kuhakikisha kuwa ng'ombe hawa wamekula nyasi au wamepata chakula kizuri ipasavyo na wote wakipata chakula sawa.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa labda anapima hizo dawa kupitia hizo paipu ama aweza kutumia hizo vikombe kuhakikisha kuwa dawa ambayo zinatakikana imewafikia.